Mchezo wa mpira wa kikapu. Wachezaji wawili wanaonekana uwanjani, mmoja akiwa ameshikilia mpira ya kikapu, alimevaa jezi nyeusi ya nambari kumi na nne na neno Kenya, huyu mchezaji mwingine aliyevaa jezi ya kijani kibichi, akionekana akijihami.

Watu watatu kwenye hafla ya sherehe wakiwa wamevaa mavazi ya rangi tatu. Nyekundu, nyeusi na kijani. Mmoja kati yao anaupamba uso wa rangi ya hizo tatu. Mwingine amevaa kofia kichwani huku wanaonekana wakiwa na furaha na wakisherehekea.

Ofisi ya huduma za umma, ambapo watu waliovaa sare rasmi za huduma centre wanatoa huduma kwa wananchi. Katika sehemu ya nyuma, kuna bango lenye maandishi transforming public service delivery .

Timu ya soka ikisherehekea baada ya mechi. Wanacheza wakiwa wameshika mkono, wakiwa na sare za timu. Na wengine wanasherekea kuonyesha furaha. Kuna pia watu wengine kwenye uwanja wa mpira wakiangalia.

Watu watatu ,wanaume wawili wenye wamevaa koti ya ofisi na mwanamke mmoja ambaye amevaa mavazi ya jaji mkuu . Wote wakiwa wameshika ripoti ya kila mwaka ya state house of Judiciary the Administration of Justice .

Ofisi ya Huduma Kenya ambayo ni kituo cha huduma za umma cha serikali ya Kenya, kinachowahudumia wananchi. Kuna wafanyikazi wa Huduma Kenya, wamevaa sare za ofisi lenye rangi nyeupe.

Mkutano wa wanasiasa huku wamevaa vazi rasmi na kofia wakiwa nyuma ya mihadhara iliyoandikwa ODM kwa herufi kubwa ya rangi ya chungwa. Mbele kuna spika moja ya kutoa hotuba.

Wachezaji wa timu tofauti wanaonekana wakiruka karibu na wavu wakijaribu kuzuia na kupiga mpira. Mpira ni wa voliboli, ina rangi ya njano na buluu unaonekana angani. Kuna mashabiki wanaotazama mchezo huu.

Wafanyakazi wa serikali au wanasiasa waliovaa mavazi rasmi wakitoka kwa jengo la serikali au ofisi. Kuna watu wengine huko nyuma wakiwaangalia kwa sehemu ya mkutano au ziara

Ofisi ya Huduma Kenya sehemu inayotoa huduma za msingi kwa wananchi ya wakenya kuna mfanyikazi akiwa katika daftari la ofisi akivalia barakoa na ameketi mbele yake kuna kompyuta.

Watu wengi wakiwa wamekusanyika nje ya makao makuu ya huduma center katika Nairobi, watu wengi wamesimama huku wengine wameketi wakisubiri. Baadhi yao wanashuka na kuingia kwenye eneo hilo la huduma.

Mtu amevaa suti rasmi alikuwa kiongozi wa serikali rais mstaafu Uhuru Kenyatta akizungumza na majaji waliovaa mavazi rasmi ya mahakama ikiwa na pamoja na koti nzito yenye rangi ya nyekundu na nyeusi na wig za majaji.

Umati wa watu ambao wanaonekana wameketi kwenye viti vilivyo andaliwa katika sehemu ya watazamaji. Watu wengi katika umati huo wamevaa mavazi ya rangi tofauti baadhi wao wamevaa nyekundu iliyoandikwa KDF.

Kuna wakili wa mahakama ambao wamevaa vazi la rangi nyekundu na nyeupe. Huku wakisalimia rais wa Kenya William Ruto na furaha tele.

Mwanasiasa Rigathi Gachagua akisajiliwa katika mfumo mpya wa kidijitali wa huduma namba. Anaonekana akiweka kidole chake kwenye kifaa cha kuchanganua alama za vidole , huku maafisa wengine wakishuhudia.

Sehemu ya kampuni ya Huduma Kenya na bango linalozungumza huduma za kubadilisha makaazi, utoaji wa huduma za kwa umma, usambazaji wa huduma kwa njia ya kidijitali pamoja na mfanyikazi ako kwa ofisi akiwa ameegeza simu yake huku akiongea.

Kundi la watu, wakisherehekea na kuonyesha sapoti yao kwa chama cha kisiasa cha PNU. Wanashika bango na mifuko yanayoonyesha nembo ya chama hicho na maandishi ya PNU, kazi iendelee, ambayo ni kauli ya kampeni ya chama hicho.

Kundi la watu wanaonekana kuwa wafanyikazi wa huduma Kenya, wakiwa wamesimama wamevalia sare zinazofanana. Kuna nembo kwenye jengo limeandikwa Huduma Kenya.

Mchezaji mmoja aliyevaa jezi nyekundu akiwa na mpira huku akizungukwa na wachezaji wengine wakivaa nguo ya rangi ya buluu na manjano huku mashabiki wengi wakijaa kwenye uwanja.

Ofisi ya Huduma Kenya , ambapo mteja na mfanyakazi wanashiriki mazungumzo kuhusu huduma za serikali. Mfanyakazi wa ofisi amevaa shati lenye nembo ya huduma kenya. Mteja amevaa sare za polisi.

Umati kubwa wa watu wakiwa wamekusanyika na rangi ya kijani inatawala sana. Inaonekana ni mkutano wa mchezo, ambapo watu wanaungana na kushabikia timu yao.

Mashabiki wa timu la kitaifa ya Kenya wanapokwenda kusherehekea tukio la kitaifa wa mchezo wa soka. Wamevaa mavazi ya rangi nyepesi na wanashikilia bendera za Kenya wakionyesha furaha na mashikamano pamoja.

Mechi ya mpira ya miguu kati ya timu mbili. Moja imevaa jezi ya njano, wengine wamevaa jezi ya nyekundu. Wachezaji wako katika uwanja wa mpira. Mchezaji mmoja anajaribu kushambulia kupiga mpira ya kichwa.

Mkutano ya watu watano katika ofisi wakijadili jambo fulani. Wanaonekana kuwa na mazungumzo. Kwenye kumbukumbu ya ukumbi kuna bango linaloonyesha huduma, ambalo ni shirika la huduma za umma katika Kenya.

Ofisi ya Huduma Centre nchini Kenya ambapo huduma mbalimbali za serikali hutolewa. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya kazi kwenye kompyuta zao wengine wakiwahudumia wateja. Wafanyikazi wengi wamevaa sare zao zina nembo Huduma Kenya na wengine wanavalia barakoa.

Watu kadhaa wakishughulikia nyaraka. Inaonekana kama tukio la usajili au mkutano. Mwanamke mmoja aliyevaa shati nyeupe anaonekana akizungumza na wanawake au ambao wanaangalia nyaraka.

Sehemu ya huduma kwa wateja katika ofisi cha serikali nchini Kenya kinachotoa huduma kama vitambulisho vya taifa, huduma za kidijitali na huduma zingine mbalimbali.

Sanduku kubwa lenye kadi nyingi za kitambulisho cha mtu binafsi zinazofanana. Kadi hizi zinaonekana kuwa ni picha za watu na maelezo kama jina na nambari ya kitambulisho.

Timu ya soka wakikumbatia na kusherehekea pamoja uwanjani wakiwa kwenye mechi la ushindi. Wachezaji wamevaa sare za timu za bluu huku mashabiki wameketi kwenye uwanja.

Mtu mmoja akizungumza au kutoa hotuba wakati wa mkutano wa kihistoria amevaa nguo rasmi ya ofisi. Nyuma yake kuna bango linalosema milimani high court civil division.

Kundi la watu wanaonekana wamevaa majoho meusi na mashati meupe, yanayoashiria kuwa ni wanasheria. Wako ndani ya chumba cha mahakama, wengine wakiwa wamesimama nyuma wakiangalia karatasi na vifaa vingine.

Kundi la watu waliovaa mavazi rasmi wakiwa mbele ya chumba cha serikali. Mwanamke akiwa katikati yupo nyuma ya podium lenye alama office of chief justice na neno judiciary , likionyesha ofisi ya jaji mkuu wa mahakama nchini Kenya.

Faili nyingi zikiwa na rangi ya buluu. Zinaonekana kuwa nyaraka muhimu, labda rekodi ya kesi. Kuna baadhi zimefungwa kwa kamba na zingine zina vitambulisho kama D.

Sehemu ya huduma za kibenki ambapo huduma za kifedha kama mpesa na posta pay zinaendeshwa. Kuna watu wawili wamesimama mbele ya dirisha na mfanyikazi wa huduma anaweka mkono wake mezani akiwahudumia.

Ndani ya ofisi ya Huduma Kenya, watu kadhaa wako ndani wakiwemo wafanyikazi na wateja, wafanyikazi wamevalia sare zenye nembo ya Huduma Kenya na wateja wanasubiri kuhudumiwa.

Ujumbe wa maandishi unayosema, Code Annex Mediation in Kenya ,sambamba na picha ya nyundo ya mahakama, iliyo kwenye meza pamoja na baadhi ya vitabu vya sheria nyuma yake.

Mwanamke amesimama akivaa kofia nyekundu, shati la polo lenye rangi nyekundu na suruali nyeusi. Mwanamume amevaa koti nyeupe ameketi chini huku akishikilia mkono ya mwanamke huyo.

Mashabiki wa mchezo wakiwa katika sherehe za mechi. Wamevaa mavazi ya rangi ya njano, zenye lebo ya Tusker ambayo ni jina la beer inayojulikana sana nchini Kenya. Wanaonekana wakifurahia wakishabikia timu yao.

Jengo la Posta kuu jijini Nairobi Kenya. Kwenye jengo kuna bengo kubwa lenye maandishi Nairobi General Postal Office. Kuna pikipiki kadhaa zilizosimama mbele ya jengo, mojawapo ikiwa na sanduku la utoaji wa mzigo la Posta.

Wachezaji wa timu wa mpira wa mguu na baadhi ya mashabiki kwenye uwanja wa mpira. Wachezaji wako mstari wakitazama kwa upande wa mashabiki na baaadhi yao wamesimama wakipiga makofi. Wachezaji wamevaa sare za mchezo za rangi ya njano na nyeusi na wawili wamevaa sare ya nyekundu.

Watu waliovaa mavazi rasmi wakitoa hotuba mbele ya podium inayobeba nembo ya office of chief justice . Hii inaashiria kuwa ni kikao cha viongozi wa mfumo wa haki Kenya wakizungumza na vyombo vya habari.

Sehemu ya ofisi au kituo cha huduma ambapo watu wanafanya kazi. Watu waliovaa sare za rangi nyeusi na nyeupe wanaonekana wakisalimiana na mteja wa suti wa bluu huku amesimama.

Umati wa watu waliokusanyika kwenye uwanja wa mchezo wamejaza viti za sehemu ya mashabiki na wengine wamesimama wakionyesha mshikamano, shangwe na msaada kwa timu yao.

Mchezo wa mpira wa miguu ukiendelea uwanjani ambapo timu mbili zinaonyesha na ushindani. Wachezaji wa timu moja wamevaa sura ya njano na wachezaji wa mechi ya pili wamevaa sare za kijani huku golikipa amevaa bluu.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa katika mkutano wa kisiasa au tukio la hadhara. Wanaonekana wakizungumza huku wamevalia nguo na kofia nyekundu.

Wanaume wawili wamesimama. Moja upande wa kushoto amevalia suti na shati jeupe. Anaonekana ni kiongozi wa klabu. Mwingine upande wa kulia amevaa jezi nyekundu ya soka. Imefanana na yenye wamebeba.

Tukio rasmi la uzinduzi na maonyesha ya matumizi ya mfumo ya kompyuta, katika ofisi cha huduma. Kuna mtu amesimama mbele, amevaa suti la kibiashara, anaonyesha skrini ya kompyuta na kundi la watu wengine wakiskiliza kwa makini.

Kundi la wachezaji wa mpira wa mguu wakiwa uwanjani wakifurahi. Huenda wamesherehekea bao. Wachezaji hawa wamevaa jezi ya rangi ya njano na kijani, huku washabiki wameketi huko nyuma.

Ishara ya mikono miwili inayoshikana ndani ya duara lenye rangi ya manjano na nyekundu ambapo mikono hiyo ni rangi nyeusi. Chini kuna maneno kwa rangi ya manjano yanayosema tuko pamoja.

Kundi la watu wakifurahia na kusherehekea kuonyesha hisia za furaha na kuungana. Baadhi wamevaa mavazi yanayohusiana na wimbo wa taifa na wengine wakishika bendera kwa mkono yao.

Uwanja wa mchezo uliojaa na watu wengi wakishuhudia mchezo ya kandanda. Kuna mashabiki, wachezaji na watu wengine waliokusanyika kuonyesha kujumuika pamoja na kusherehekea.

Mtuu ambaye amevaa kofia kwa uso . Wote vimeandikwa kura kwa Moi na nembo ya jogoo pamoja na neno KANU. Inaonekana ako katika kampeni ya siasa ya Daniel Arap Moi na chama chake cha KANU.

Wanawake wanne waliovaa mavazi ya timu ya soka, inaonyesho wanashiriki katika mechi ya soka. Wamevaa jezi ya timu ya Gor Mahia na wameshikilia simu na vinywaji. Wanalipendekeza wakiwa safari barabarani.

Kiongozi wa Kenya rais mstaafu Uhuru Kenyatta akiwa na jaji mkuu wa mahakama labda katika tukio ramsi au mazungumzo kuhusu masuala ya kisheria na serikali.

Kikosi cha wachezaji wa kikapu waliovaa sare za timu ya Kenya, wanaonekana wakishikilia kombe la ushindi, huku wakiinua mikono kwa furaha na kushangilia pamoja na wafuasi wao.

Tukio la watu wengi wakiwa kwenye shangwe na furaha. Mzungu mmoja amevaa kofia ya cowboy , miwani ya jua na shati ya mkono mifupi. Watu wengine wako nyuma wakiwa na vazi la timu ya Kenya na bendera ya Kenya.

Nembo hii inahusishwa sana na chama cha siasa cha Jubilee nchini Kenya, ambacho njiwa anayeshika tawi la msituni ni alama yao na mbele pamoja imeandikwa chini ya neno Jubilee.

Watu wawili wanaonekana wakicheka na kuzungumza kwa furaha katika eneo la ofisi. Upande wa kushoto, kuna mwanamke anayevaa mavazi wa jaji wa mahakama. Upande wa kulia, kuna mwanamume amevaa suti rasmi za kiofisi, yeye ni rais wa Kenya.

Mkutano ya kijamii inayojumuisha shughuli za huduma namba, watu wengi wanashiriki kwenye eneo lenye hema na wamepanga foleni ili wahudumiwe. Wafanyikazi wako na vifaa za taarifa mbalimbali kwa shughuli huu.

Mashabiki wa mchezo wakiwa kwenye uwanja wakishangilia na kuonyesha furaha na msisimuko mkubwa. Watu wengi wameshika bendera za Kenya na vifaa vya kupiga kelele kama vuvuzela pamoja na mavazi za rangi alama za timu wanaoshabikia.

Wachezaji wa timu ya mpira wa kikapu ya wanawake wa Kenya. Wanavaa jezi za diba zenye rangi nyeusi na nyekundu ikiwa na neno Kenya. Wanabeba mipira wa kikapu aina Wilson 33.

Umati wa watu wamekuwepo katika tukio la wazi labda ni wa burudani au mkutano wa sherehe. Mwanamke mmoja amesimama, amevaa shati la rangi nyekundu lenye limeandikwa Kenya Airways.

Kundi la vijana wanaoshabikia timu la soka ya Gor Mahia wakiwa katika sherehe. Wana mavazi ya kijani na wapo katika hali ya furaha sana. Pia kuna moto mbele yao.

Tukio la sherehe huenda ni tamasha la soka lililoambatana na sherehe za kitaifa. Msichana mmoja anaonekana akiwa ameshika bendera ya taifa la Kenya, akiendelea kusherehekea na furaha tele.

Inaonyesha mwanamke anaitwa Hellen Rafael na Hamisi akiwa ameketi mbele ya kamera anatoa mahojiano na kuna nembo ya judicial service commission nyuma yake.

Tukio la kusigniwa au makubaliano ya kiwanja cha kazi, watu wengi wanashiriki na kuelekea kwenye makubaliano hayo kwa njia rasmi.

Watu wanakaa kwenye chumba cha umma, labda kituo cha huduma. Kuna mtu anasimama mbele akiongea au anaelezea jambo kwa watazamaji waliokaa mbele na wanasikiliza kwa makini.

Mashindano ya riadha ya mbio za mita mia moja ambapo wanariadha wanakimbia kwenye mduara wa mbio, huku watazamaji wakishuhudia kwenye viti vya maegezo. Wanaonekana kuwa katika mbio kali na kushindana kwa mwendo wa kasi.

Mwanamke ambaye ni jaji mkuu wa tume ya huduma za mahakama nchini Kenya. Huyu mwanamke anazungumza akiwa amevaa blazer ya blue na kuvaa vitu za shingo.

Mwanaume anafanya mazungumzo na mfanyikazi ambaye anaonekana anahudumiwa wateja katika dawati lenye chapaa la huduma Kenya kwa lengo la kutoa huduma mbalimbali za serikali.

Kundi la watu wengi wanaokaa au kusimama. Wanaongeleshwa na meneja mmoja wa Huduma Centre Kenya kuhusu jinsi ya kuboresha huduma kwa wananchi wa wakenya.

Wachezaji wa timu ya soka wakifanya mazoezi uwanjani, wakijiandaa kwa mechi ya mpira wa mguu, huku wamevaa sare nyekundu ya timu yao ambazo zimeandikwa na herufi kubwa KDF.

Mtaa wa huduma za umma, ambapo watu wanashughulika na mambo za usajili. Kuna watu wameketi, wanafanya kazi kwenye kompyuta kwa huu usajili na wengine wamesimama wakiangalia simu zao.

Nakala ya risiti ya malipo kwa huduma inayotolewa na idara ya uhamiaji nchini Kenya. Risiti inayoonyesha malipo yametolewa kwa huduma ya kusanya pasipoti tarehe ishirini na mbili Agosti mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili.

Mkusanyiko wa watu wengi wakiwa wamevalia mavazi na kofia za rangi ya bluu, inaonekana kama tukio la kisiasa. Kuna bango lenye jina Kalonzo. Kalonzo Musyoka ni mwanasiasa mashuhuri nchini Kenya.

Chapisho kutoka kwa blogu la SCC. Chapisho hii inaonyesha kuwa jamii ya LGBTQ ongeza, ina haki wa kuungana. Hii taarifa ni kuhusu maamuzi ya kisheria na haki ya watu wa jamii hiyo nchini Kenya.

Shughuli ya usajili wa huduma ya kidijitali inayofanyika kwenye banda imeandikwa DCI. Mfanyikazi wa huduma huu yuko mezani akitumia kompyuta. Watu wengi wamengojea kwenye foleni wahudumiwe.

Wachezaji wa timu wa soka wakicheza mchezo wa mpira wa mguu uwanjani. Mchezo wa soka unaofanyika uwanjani mbele ya mashabiki wengi, waliokaa kwenye viti vya uwanja wa mchezo.

Tukio la utoaji huduma za kiafya au usajili wa umma kwenye kibanda. Kuna watu wengi wamevaa barakoa wakiwa wanasubiri kuhudumiwa na baadhi ya wafanyikazi waliovaa sare za kazi.

Kituo cha huduma inayojulikana kama NCA Services . Kuna watu wawili wameketi kwenye meza za kazi kila mmoja akiwa na kompyuta yake. Sehemu hii ina meza na viti vya miundo ya kisasa.

Kuna meza iko na watu watatu. Wamekaa wakitumia vifaa vya kompyuta na simu. Watu hawa wanafanya shughuli za usalama au ulinzi. Nyuma yao kuna banda lenye matangazo inayoandikwa police abstract na DCI.

Kundi la wachezaji wa timu fulani ya mchezo wa mpira, wanaonekana wakiinua kikombe cha ubingwa kama ishara ya kufanikisha ushindi katika mashindano. Wote wamevaa mashati ya rangi nyeupe.

Tangazo la tukio linaloitwa the judiciary dialogue day , lililotayarishwa na mahakama ya Kenya. Lengo la tukio hili ni kuungana na wananchi kujadili mambo kama mchakato wa masuala ya kisheria, jinsi ya kuwahudumia wananchi na kuimarisha uhusiano na wadau.

Watu kwenye tukio la soka wanaoshabikia timu na Gor Mahia. Kuna mwanamke mmoja katikati amevaa jezi la timu ya Gor Mahia. Anaonekana kuwa na furaha na anasherehekea na wenzake wanaoonyesha pia hisia za furaha tele.

Taswira ya kitabu kinachoitwa, Human Resource Policies and Procedure Manual, kitabu hiki kinahusiana na sera, kanuni na taratibu zinazolingana na usimamizi wa watu katika mamlaka ya mahakama.

Mkutano unaohusisha watu waliovaa mavazi rasmi na ya faragani, mahali ambapo kuna sehemu ya huduma kama vile usajili wa kuzaliwa na vifo birth and death certificates .

Bango la tukio yenye maandishi Nairobi International Trade Fair . Pia kuna nembo ya judiciary republic of Kenya, kuna picha ya orodha zilizopangwa ikionyesha watu waliovaa sare za polisi na vikundi vya watoto wenye sare za shule.